Mwanadada wa asilia ya kihindi na ng'ombe weupe na amebeba mrija wa rangi ya kijani anamuosha ng'ombe huku kukiwa na mwingine wakitazama na kuna ng'ombe mwingine wakiwa wameekewa nyororo shingoni.

Mwanaume amevalia koti kubwa nyeupe ya maabara akiwa katika shughuli ya kufanya utafiti wake wa kila siku, ni taaluma yake kufanya kazi hii. Kwenye maabara kuna vifaa tofauti tofauti zilivyo pamoja naye.

Ni mafuta yanaypatikana kwenye maziwa baada ya kuyachemsha na yakapoa. Mafuta haya yaweza kutumika katika upishi na hata kutengeneza siagi inayopakwa kwenye mkate. Mafuta haya yana umuhimu mkubwa sana kwa vile yana madini mengi yanayoongeza afya kwenye mwili.

Uzalishaji wa ndizi ni kitu cha muhimu nchini humu. Ndizi ni chakula yenye afya yenye madini mengi na yaweza yakatufanya tuepuke na magonjwa tofauti yanayoweza kutudhuru. Usafirishaji wa ndizi katika sehemu tofauti nchini ni jambo la kufaana sana.

Wanaume wawili wakiifanya biashara ya maziwa. Mmoja aonekana akinukuu idadi ya maziwa yaliyopokelewa na mwingine anayamwaga maziwa yenyewe katika pipa la chuma. Biashara hii inafanyika kule mashinani.

Ni ndizi za kuiva. Ndizi hizi ni tamu ukila kama staftahi ama chakula cha kawaida. Ndizi hizi zapatikana shambani na pia ukienda sokoni utapata wakulima wamepeleka ndizi zao huko kuuza ili kupata pato.

Mnyama huyu ni ng'ombe na anaonekana kuwa na afya iliyodhoofika. Mnyama huyu anahitaji daktari spesheli wa mifugo ili kuchunguza ni nini haswa kinachosababisha vidonda na uvimbe kuwa kwenye mwili wake. Mkulima wa mnyama huyu anafaa awe makini anapomlea au kumtunza mnyama huyu.

Ndizi ni mmea wa kijani ambao hauhitaji kazi mingi kuukuza mradi tu umetengeza mchanga wako vizuri na ukaupanda. Ndizi ni mmea ambao hauchunguzwi kwa karibu sana, lakini unakupatia mazao mazuri. Ni mmea mzuri kwa chakula.

Zao hili la ndizi limenawiri vizuri, ndizi hizi zaonekana kwamba zinaiva zikiwa mtini, kuashiria limekomaa vizuri sana. Wakati litapelekwa sokoni, litaleta mapato mazuri na mkulima atakuwa na raha.

Ng'ombe wanne wanaonekana wakipekuapekua kwenye taka ili kupata chakula. Hii ni hatari sana katika afya ya wanyama hawa. Afya ya wanyama lazima izingatiwe sana na ng'ombe lazima wapatiwe lishe lililo safi na lishe lililo bora. Ng'ombe hawa waweza wakapatikana na magonjwa hatari.

Mkulima wa mahindi akifurahia zao lake la mahindi. Upanzi wa mahindi unahakikisha ya kwamba nchi ina chakula na kila mkenya anapata lishe bora. Mahindi ni chakula muhimu kwa binadamu na yale yanayobaki kwa mahindi hupeanwa kwa wanyama ili wapate lishe.

Ni mhudumu wa asilia wa kike wa afya ya ng'ombe. Anaonekana akipulizia ng'ombe hawa dawa ili kuwaepusha na adhari za kupe. Mhudumu huyu amevalia sare rasmi za kazi na huku mgongoni wake akiwa amebeba kibuyu kilichobeba dawa ya kumaliza kupe.

Mifugo wa aina ya ng'ombe wakiwa wametoka kupigwa dawa ya kutoa kupe. Wanaonekana wakipita katika mashine maalam yanayopulizia dawa hiyo ili kuwazuia au kuwaondolea kupe katika miili yao.

Mwanamume aliyevalia shati rangi kijivu, na koti nyeusi na suruali jeusi pia. Analikagua zao lake na ndizi, zao limening'inia kwenye mgomba. Na zao hili ni chakula, na ni manufaa kwa mwili wa binadamu.

Kilimo cha ndizi kinatufaidi sana sisi kama wakenya. Upanzi wa ndizi unahakikisha ya kwamba kuna chakula kinapayikana katika kila sehemu nchini hadi katika nchi jirani. Ndizi ni chakula kitamu na ni chakula kizuri sana kilicho na madini mengi katika mwili wa binadamu.

Ni matunda ya ndizi. Matunda ya ndizi ni chakula kizuri ambacho kinatupatia madini mengi mwilini. Ndizi hupandwa katika mashamba na migomba yao inakaa tofauti. Ndizi hizi zimepangwa kwenye sakafu na mengine yamepangwa kwenye sanduku.

Mwanaume mmoja mwenye shati lenye miraba, amesimama kando ya mifugo akiwachunguza. Akiwatayarisha katika shughuli ya kuwapiga dawa, ya kuondoa kupe. Mifugo hawa ni ng'ombe na wamezingirwa na mbao.

Nizao linalotokana na ukulima au upanzi. Jina la zao hili ni ndizi. Linaonekana kuning'inia kwenye mgomba. Ni chakula bora kwa binadamu kwa vile lina madini muhimu sana ambayo yanamfaidi binadamu na kumpa afya nzuri.

Ufugaji wa ng'ombe unahakikisha ya kwamba kuna nyama na kuna maziwa katika halaiki. Ni muhimu sana ya kwamba uhakikishe ng'ombe wako wanapata afya nzuri na wanapata lishe bora ili kuwepo na chakula katika wananchi wote nchini.

Mhudumu huyu wa afya ya ng'ombe amevalia kofia la njano, sare rasmi za kazi ya njano kibuyu cha rangi ya njano. Anaonekana akimpatia ng'ombe dawa ya kupoteza au kuua wadudu kwenye mwili wake wajulikanao kama wakupe. Ng'ombe huyu ni mweusi na ana madoadoa meupe.

Ni mkulima wa kike akilichagua zao lake la ndizi. Ndizi hili laonekana limeegemea upande mmoja kutokana na uzito wa zao hili. Mkulima huyu anafaidi sanaa kutokana na ukulima wa ndizi.

Ni upanzi au ukulima wa zao la ndizi. Mkulima huyu ameifanya kazi nzuri kwa kuhakikisha ya kwamba ndizi zake zinanawiri na ni nyingi. Ndizi hizi ziuzwapo sokoni zitampa pato nzuri sana na atapata pesa nyingi kutokana na uuzaji wake.

Mfugaji akifanya kazi ya kumkamua ng'ombe wake ili apate maziwa mwishowe apate pato lake la kila siku . Ng'ombe anaonekana kuwa na afya nzuri ya kwamba anampa maziwa mengi kila siku. Naona titi lake limejaa vizuri na maziwa yake ni mengi.

Ni mimea ya ndizi, inayoashiria kuwa upanzi huu umefanywa vizuri sana katika hali ya ustadi. waweza kuona mazao yamenawiri na ndizi hizi zaonekana kuwa zenye afya kwa kuwa mchanga wenyewe pia una rotuba nyingi .

Ni sehemu ya mapokezi ya maziwa. Maziwa haya yamepokelewa kutoka kwa wakulima kwenye mashamba mbalimbali wenye mifugo ya aina ya ng'ombe. Maziwa haya ni mazuri katika afya na wakati huu yameandaliwa ili yaweze kupakiwa katika pakiti.

Ni mazao ya ndizi. Matawi yake makubwa yanadhihiri. Chakula cha ndizi ni kizuri sana kwa binadamu kwasababu kina madini mengi na kinatupa lishe Kila wakati . Waeza kumitumia kama kiamsha kinywa ama kikipikwa vizuri waeza kukula kama chakula cha mchana.

Hii ni njia ya utamaduni ya kuhifadhi mbegu. Mahindi yanaonekana yameanikwa katika sehemu iliyo na moshi ili kuwafukuza wadudu wanaoweza kusababisha madhara . Mbegu hizi zitapandwa katika upanzi ujao ili kupatikane na chakula.

Mwanadada huyu ana taaluma ya kupima ubora wa maziwa, anaonekana akiwa na kifaa chake maalum cha kupima kama maziwa haya yana dosari lolote. Maziwa haya yamewekwa katika vibuyu vya chuma ili viweze kufika panapo stahili.

Ukulima au upanzi wa ndizi ni jambo la muhimu sana kwa mkulima. Ndizi linaleta mapato mazuri na ni chakula kwa jamii mzima. Ndizi ni chakula kizuri chenye madini mengi kwenye mwili wa binadamu, kumpa nguvu na kumpa uwezo wa kupigana na maradhi.

Mwanamume huyu amejishika kiuno, huku amevalia sare nyekundu na suruali nyeupe. Mwanamume huyu anachunguza shamba lake la ndizi kuona jinsi mazao yake yamefanya. Mazao yake yamenawiri na ndizi zake zimekuwa nyingi.

Ni jumba la kufuga ng'ombe wa maziwa . Ng'ombe wengi wana rangi nyeusi huku wakiwa na madoa meupe na Kuna ng'ombe mmoja wa rangi ya hudhurungi anaonekana akiwa miongoni mwa ng'ombe hawa weusi. Kuna sehemu ambapo ng'ombe hawa wanapata lishe na hii ni muhimu kwao ili kuhakikisha wana afya na pia kuna maziwa mengi yanatoka kwao.

Shamba hili lina mazao tofauti tofaui kuna miwa, kuna mahindi na kuna ndizi. Mazao haya ni muhimu sana kwa mkulima wa shamba hili ,twaweza tukaona pia kuna sehemu ndogo ya shamba hili lililolimwa kuashiria kwamba mkulima huyu ana mpango wa kupanda kitu tofauti katika sehemu hiyo .